Ni shilingi elfu moja, na imeandikwa manamba zingine ya kalamu nyekundu. Na ni, ame, imechorwa rais wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta, na imeandikwa shilingi elfu moja.

Hii ni pesa ya shilingi elfu moja. Kitambo ilkua inatumiliwa lakini saa hii haitumiki. Ndani yake imechorwa rais wa kwaza wa Kenya mzee Jomo Kenyatta.